Dada huyu yupo kwenye chumba cha mazoezi ambayo huitwa gym . Anafanya mazoezi ya viungo vya mwili . Amevalia shati nyekundu na suruali nyeusi na pia ameketi chini akimtazama mtu ambaye haonekani.